Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa kwenye uwanja wa nyasi wakiwania mpira katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya samawati huku mwingine amevalia nyeupe yenye jina Betika huku mwingine ameandikwa Sportpesa. Nyuma yao kuna umati wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja.

Ofisi ya kisasa ya huduma, ikiwa na wafanyikazi na wateja wakijishughulisha na huduma mbalimbali za serikali. Wafanyikazi wengi wao wakiwa wamevalia sare zilizoandikwa huduma Kenya na barakoa wanahudumia wateja kwenye kompyuta.

Daktari William Ruto rais wa Kenya anapokea hati au cheti kutoka kwa jaji mkuu Martha Koome, daktari William Ruto amevaa shati nyeusi na tai ya njano huku akitabasamu kwa furaha. Jaji Koome amevaa joho rasmi ya mahakama akionyesha mamalaka yake.

Rais wa Kenya daktari William Ruto akiwa amesimama mbele ya mikrophoni akishikilia bibilia kwenye mkono wake. Amevalia suti rasmi na tai ya manjano, karibu yake kuna mwanamke amesimama, anaweza kuwa mke wake aliyevaa mavazi ya kitamaduni.

Kundi la watu waliovalia jezi za Gormahia wanaonekana wakikimbia huku wengine wakining'inia nje na juu ya basi. Wanaweza kuwa wakielekea kwenye mechi ya timu yao kuishangilia labda katika harakati za kikombe fulani.

Wachezaji wa mpira ya kikapu wapo uwanjani wakiwa wamevalia jezi nyeupe na samawati, wakicheza mchezo wenye msisimuko mkubwa. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya samawati anaonekana akidhibiti mpira akiwa amezungukwa na wachezaji wenzake. Umati wa watazamaji wako kwenye viti kwa umbali.

Mtu ameketi kwenye kiti amevaa koti la samawati na suruali ya samawati akishikilia stakabadhi rasmi. Mkono wake unaonekana umepambwa kwa vikukuu viwili vya njano. Stakabadhi inaonyesha kuwa ni dhibitisho ya malipo au ununuzi.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama karibu na dawati la kompyuta ndani ya ofisi. Mwanaume mmoja ameketi akitumia kompyuta ndogo huku wenzake watatu wakiwa wamesimama na kuzungumza. Kuna mabango yenye ujumbe na nyuma yao zikionyesha mazingira ya huduma za umma.

Kundi la wanaume wengi wakiwa wamevalia suti wakitembea nje ya jengo lenye nguzo. Mbele kabisa mwanaume mwenye shati jeupe na tai lenye milio anatembea kando ya mwanaume aliyevalia suti nyeusi na tai nyekundu. Nyuma yao kuna wanaume wengine mmoja akiwa amevalia sare ya kijeshi.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika kwenye jukwaa na kutazama uwanja wa mchezo wakishangilia na kuinua mikono kwa timu yao. Wengi wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu na nyeusi na kijani zikiashiria bendera ya Kenya na baadhi yao wana nembo za michezo. Baadhi ya watu wanashikilia bendera ndogo za Kenya mkononi.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya rangi ya kijivu anamshikilia mkono mwanaume mwingine aliyevaa joho nyekundu akionyesha salamu rasmi. Wanaume wengine kadhaa waliovalia majoho kama hayo wamesimama kando yao wakitabasamu na kushuhudia tukio hilo.

Ndani ya ofisi ya Posta, kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia sare nyeusi na nyekundu wamekaa wakimsikiliza mwanamume anayesimama mbele yao, mwanamume huyo amevalia suti ya rangi ya dhahabu na anaonekana akitoa maelezo au mada, hali hii inaashiria kikao au mafunzo kwa mkutano wa kazi.

Watu wengi wamekaa katika viti vya kungojea wakisubiri huduma katika ofisi au benki. Baadhi wamebeba karatasi wakisubiri wito. Kaunta za huduma zimeandikwa nambari na wafanyikazi wanaonekana wakihudumia wateja.

Sherehe rasmi muhimu, labda kiapo cha rais au tukio la kisheria. Mwanaume mmoja aliyevaa suti anatia saini kwenye meza iliyojaa karatasi, huku mwingine mwenye mavazi refu nyeusi na wigi nyeupe akisimama karibu akishuhudia.

Kiongozi wa kisiasa ambaye amevaa suti akiwa amesimama mbele ya umati kuzungumza na mikrofoni. Kando yake kuna mwanamume mwingine aliyevalia kofia ya machungwa na fulana ya rangi moja ikiwa ameinua mkono wake juu. Watu wengi wako kwenye umati pia.

Katika chumba chenye dirisha kubwa, mwanamume mmoja amevaa suti ya kijivu na shati la waridi akionyesha skrini ya kompyuta kwa mwanaume mwingine. Huyu wa pili amevaa shati lenye mikono mirefu na mikunjo mekundu. Wanaume wengine kadhaa wanasikiliza kwa makini nyuma yao. Mandhari inaonekana kuwa ofisi au kituo cha huduma.

Katika chumba cha kusubiri chenye viti vingi, kundi la wanawake na vijana na wazee wameketi wakisubiri, huku mwanaume mmoja akionekana akizungumza nao. Nyuma yao kuna dirisha inayoonyesha sehemu ya jengo la nje. Kusudi la mkusanyiko ni kusubiri huduma au taarifa.

Kundi la watu wakishiriki katika maandamano ya kisiasa barabarani, huku mwanamume mmoja akiwa ameshika bango kubwa lenye picha ya wanasiasa, watu wengi wanakimbia na kuinua mikono yao wakishangilia na kuonyesha ushabiki wao, mandhari naonyesha mazingira ya mjini yenye miti na majengo,

Chumba kikubwa cha kusubiri chenye watu wengi, wakiwemo wanawake na wanaume, wakisubiri, huduma kwenye kaunta. Kaunta zimehesabiwa na majina yanaonekana wazi. Watu wameketi kwenye viti vya chuma, vilivyopangwa kwa safu ndefu. Eneo hili linaonekana kuwa ofisi ya serikali au taasisi inayotoa huduma za umma.

Watu watatu wamesimama. Mwanaume mmoja na wanawake wawili. Wanawake hao wamevaa joho za majaji zenye rangi ya nyekundu na nyeusi. Mwanamke mmoja amevalia barakoa huku mwingine amesimama nyuma ya jukwaa akiwa na maikrofoni mbele yake akionekana akila kiapo.

Kundi la wafanyikazi wamesimama ndani ya jengo. Wanaume wawili wamesimama mbele, mmoja akiwa amevalia shati jeupe na mwingine akiongea na kundi hilo. Wafanyikazi wengine wameva shati nyeupe au nyeusi zilizo na nembo hiyo. Sehemu ya kupokea wateja ina viti vilivyopangwa na kaunta ndefu.

Katika uwanja wa mchezo kundi la mashabiki wenye shauku, baadhi wakiwa wamevalia jezi za timu zao yenye rangi ya samawati na nyeupe wanashangilia kwa nguvu wakiwa wameinua mikono yao juu na kupiga makelele. Baadhi yao wanashikilia vifaa vya kushangilia kama vile vuvuzela. Kusudi lao ni kuipa nguvu timu yao.

Wanaume wawili waliovalia masuti, wameketi mbele ya meza huku nyuma yao kuna mwanamke anayeelekeza wanaume wengine na mwanamke mmoja aliye nyuma yake. Hii inaonyesha kuwa ni ofisi ya umma inayosaidiana kupeana huduma kwa wakenya.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevalia kofia na mwingine asiyekuwa nayo. Wanaonekana wakionyesha ushirikiano wa chama fulani cha kisiasa ambayo ni ya pamoja.

Wanawake kadhaa wakiwa kwenye meza labda wakijaza fomu au kushiriki katika shughuli za usajili. Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeupe na miwani, ameketi akishika karatasi huku wanawake wengine wawili wakiwa wamesimama wakiangalia nyaraka.

Bwana mmoja mzungu, amevalia kofia kubwa na miwani anaonekana kufurahia mazingira yake ya sherehe, mbele ya bango jekundu la HBC. Bendera za Kenya zinaonekana chini, zikionyesha utaifa huku umati wa watu ukiwashangilia nyuma yake. Watu hawa wakiwemo wanaume na wanawake wanaonekana wakiwa na furaha tele baadhi yao wakishikilia bendera ndogo.

Umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wanawake na watoto wamejipanga kwenye foleni ndefu nje ya jengo. Baadhi yao wameshikilia nyaraka mikononi wakionyesha kuwa wanahitaji huduma. Kwenye jengo kuna bango ambalo linaonyesha hii ni sehemu za huduma za umma. Watu wanasubiri kupokea huduma muhimu au msaada.

Timu ya soka imepanga foleni uwanjani wakiwa wamevaa sare rasmi, baadhi wakiwa na nambari kwenye kaptura zao. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijivu, akionyesha tofauti ya wachezaji. Uwanja wa mchezo wnye nyasi unaonekana nyuma yao.

Mwanamme aliyevalia shati jeupe na vesti ya samawati anahudumia mteja kwa kupitia kwenye kioo cha ofisi au benki. Anaonekana akishika kalamu na kufanya shughuli za kiofisi mbele ya kompyuta. Nyuma yake mwanamme mwingine amevaa sare nyeusi na nyeupe na anashughulikia masanduku.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika katika uwanja au mkutano mkubwa . Mwanaume mmoja aliye mbele amevalia kofia ngumu ya kijani yenye maandishi. Anashikilia kitu kinachofanana na kiti ndogo cha rangi ya kijani juu ya kichwa chake. Watu wengi wamevalia nguo za kijani au nyeupe zikionyesha ushirikiano labda ni mashabiki wa timu fulani.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi ya rangi nyeusi na rangi ya chungwa wamesimama kwenye uwanja ya nyasi wakiwa wamekusanyika, wachezaji mwingine anaonekana akiongea, labda akitoa maelekezo au akifurahia, baadhi ya wachezaji wengine wamevalia jezi ya rangi ya manjano na kijani kibichi. Watazamaji pia wanaonekana nyuma.

Mashabiki wa timu ya Sportpesa wa timu ya mpira wanaonekana wakiwa wanashangilia huku wamevalia jezi za timu yao. Nyuma yao kuna watu wengine pia wanaweza kuwa mashabaki ambao wameketi wakitazama mpira wa mguu.

Kundi la wanawake wanne wakiwa wamevalia sare za timu zao za soka Gor Mahia, wote wamevalia mashati meupe yenye rangi ya kijani. Wanawake wawili wamebeba mitandio ya kijani shingoni inayofanana na bendera ndogo za kijani. Mmoja ameshikilia simu yake, huku mwingine ameshikilia chupa ndogo.

Mwanaume mmoja amesimama nyuma ya kinara cha kutoa hotuba akiwa amevalia suti rasmi ya samawati, shati nyeupe na tai ya rangi ya dhahabu. Ana macho ya miwani. Anaonekana akizungumzia watu. Kwa mkono wake wa kushoto ameshikilia kitabu cheusi kinachoashiria labda ni katiba au bibilia au kitabu muhimu cha sheria.

Afisa wa serikali amevalia sare rasmi akiwa ameinama akizungumza na mwanamke aliyeketi kwenye dawati la ofisi. Mwanamke huyo anafanya kazi kwenye kompyuta akiwa amezungukwa na vifaa vya ofisi kama printa kuashiria shughuli ya kawaida ofisini.

Katika ofisi ya Huduma Kenya, mwanaume aliyevalia suti anajaza fomu akisaidiwa na mwengine aliyesimama kando yake. Nyuma yao kuna kaunta za huduma zinazoonyesha mabango yanazoeleza huduma mbalimbali zinazopeanwa hapo. Kusudi ya ofisi hii ni kutoa huduma za serikali kwa urahisi kwa wananchi.

Afisa mwanamke, ameketi nyuma ya dawati na kompyuta, na vifaa vya ofisi. Anawasaidia wateja huku akiandika kwenye karatasi. Wenzake pia wako kwenye madawati, mengine nyuma yake. Wote wakiwa wamevalia barakoa kwa sababu za kiafya.

Wachezaji wa mpira wa mguu wamevalia jezi za samawati na nyeupe wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanja wakiweka mikono begani wa wenzao kuonyesha umoja. Uwanja wa nyasi wa kijani kibichi na bango la matangazo inaonekana kwa nyuma. Watazamaji wengi wamekusanyika kwenye viunga vya uwanja wakishuhudia tukio hilo.

Kundi la watu linaonekana wengine wakiwa wamesimama na wengine kuketi. Wamevalia jezi la timu zao wote wanaonekana wakiwa na furaha. Wengine wameinua vuvuzela juu na wengine wana firimbi mdomoni wakisherehekea.

Wachezaji watatu wa voliboli wako katika mchezo mkali, wakiruka juu na mikono hewani, wakijaribu kuokoa au kushambulia mpira. Mchezaji mwenye jezi kumi na tano mgongoni, anajaribu kuzuia shambulio la wachezaji wawili wenye jezi nambari sita na mbili.

Watu wanasubiri kwenye foleni ndefu ndani ya jengo la ofisi. Mwanamke mmoja aliyevaa sweta, anawasilisha hati kwa afisa wa huduma kwa wateja. Huku wanawake wengine wakiandika fomu nyuma yake. Lengo la foleni hii ni kukusanya pasipoti au kupata huduma zingine zinazohusiana na pasipoti.

Watu watatu wamekaa kwa karibu wote wakiwa wamevalia mashati na kofia nyekundu zikionyesha umoja au ushirika wa kisiasa. Mwanamke aliye kushoto anazungumza na wanaume wawili walioketi mbele yake, akionekana akiwaelekeza na kitu mkononi.

Watu watatu waliovalia majoho mekundu na meusi ambayo yanaashiria cheo cha kisheria kama majaji au wanasheria wamesimama nje ya jengo. Wote wanaonekana kutabasamu wakionyesha furaha na ujasiri. Kusudi ya mavazi haya ni kuwakilisha mamlaka au hadhi ya mfumo wa sheria.

Wachezaji wa mpira ya mguu wamesimama karibu na lango la goli wakiandaa kwa kucheza. Wawili wamevalia jezi za njano na wawili za kibichi. Goli amevalia jezi ya samawati. Ubao unaonyesha mabao ya kila timu kuashiria kuwa mechi ni ya ligi katika ya timu ya Gor Mahia na AFC Leopards.

Uwanja wa michezo umejaa umati mkubwa wa watu wakifuatilia tamasha za riadha. Watu wamesimama na kuketi karibu na mzunguko ulio na wanariadha wakikimbia kwenye njia. Vifaa kama mitambo ya kuruka na koni zinaonekana huku mashabiki wakipiga kelele kuunga mkono wanariadha.

Wanaume watatu wawili wakiwa wamevalia barakoa na mmoja ameishusha shingoni wamesimama ndani ya jengo. Mwanaume wenye kati amevalia shati la mraba akishikilia kitambulisho kinachopewa au kupokelewa na mwanaume aliyevalia vesti inayoonyesha kuwa yeye ni mtu wa serekali.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanashindana uwanjani wakijaribu kuzuia mpira, wachezaji wawili wakiwa wamevalia jezi nyekundu nambari kumi na nane na mwingine amevalia jezi ya kijani na samawati wanaruka juu karibu na wavu, mpira wa wavu wa njano na samawati unaonekana angani.

Katika umati wa mashabiki wa soka, mwanamke aliyevaa jezi nyeupe ya timu ya Gor mahia anabeba kitambaa cha rangi ya kijani kilichoandikwa Gorr mahia kifuani akishangilia kwa nguvu. Wanaume wengine waliozunguka wamevalia jezi ya rangi tofauti wakiashiria uungaji mkono wa timu zao.

Afisi ya huduma Kenya ambapo wafanyikazi wanahudumia wateja kwenye kaunta. Mwanaume mmoja aliyevaa suti anazungumza na mfanyikazi wa kike na wafanyikazi wengine wameketi mbele ya komputa. Mabango ambayo yanaonyesha yanaonekana ukutani. Puto nyekundu za kijani zimepamba kila mahali.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti kirefu mbele ya kamera iliyowekwa kwenye tripodi akionyesha utaratibu wa kupiga picha kwa ajili ya hati rasmi. Wanaume wawili wazima na mwanamke mmoja wanajiandaa kumsaidia. Kompyuta ya mezani inaonekana karibu na kifaa cha kupiga picha.

Eneo la huduma kwa wateja labda latika ofisi ya serekali au shirika la umma. Kuna kaunta kadhaa zilizotenganishwa na paneli za kioo, ambapo wafanyikazi wanahudumia wateja. Mmoja wa wateja ameketi kwenye kiti akiongea na mhudumu. Bendera na mapambo nyekundu na kijani zinaonekana pamoja na mabango.

Mwanamke mwanariadha anacheza mpira wa kikapu ndani ya ukumbi, akiwa amevalia jesi ya samawati na nambari tano mgongoni. Ana nywele zilizofungwa na amezifunga nyuma huku mikono yake ikiwa imeinuliwa juu akiwa anarusha mpira wa kikapu kwenye rangi ya machungwa.

Wachezaji wa soka wamevaa jezi za manjano na nyekundu wakiwa wamesimama uwanjani wakishangilia mashabiki wao ambao wengi wamevaa nguo za manjano na samawati wakiwa wamesimama kwenye tribuni wakishangilia na kuwapigia makofi wachezaji pia. Hali hii inaonyesha uhusiano mzuri katikati ya wachezaji na mashabiki.

Ofisi ya Kenya ya kutoa huduma inaonekana wahudumu wawili mwanamke na mwanamke waliovalia mavazi rasmi wameketi nyuma ya meza ambayo ina kompyuta na kipaya na kiimbodi tayari kuwahudumia wakenya.

Mwanamke mteja akiwa na nywele ndefu zilizosokotwa ameketi chini kwenye kiti chekundu mbele ya kaunta ya huduma. Afisa wa huduma na mteja amekaa nyuma wa kioo akimsaidia mteja. Kaunta hiyo ina kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki.

Kundi la watu limekusanyika nje ya jengo wakishuhudia mwanaume aliyevaa suti akimkabidhi cheti, mwanaume mwingine aliyevaa kofia nyekundu. Baadhi ya watu wengine waliovaa kofia nyekundu wamesimama nyuma ya jengo hilo lenye bango juu yake, kuashiria tukio la kisiasa au la chama.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti chekundu mbele ya kaunta ya huduma akihudumiwa na mwanamke aliyekaa nyuma ya kompyuta. Kaunta hiyo imepambwa na rangi nyekundu na kijani yenye nembo ya Huduma inayoonekana kwa wazi. Moniter ya kompyuta ina maandishi ikionyesha kuwa huduma zinazotolewa zinahusiana na mahakama.

Timu za wachezaji soka wakiwa uwanjani wamevalia jersey za rangi nyeusi na chungwa, mmoja wa wachezaji yupo katika ameinua mikono yake na kuonekana akiongea na wenzake. Baadhi ya wachezaji wamevaa soksi za machungwa na uwanja una nyasi za kijani kibichi, jersey zao zimeandikwa nambari katika kaptura.

Safu ya watu wamesimama kwenye foleni ndani ya jengo wakisubiri kuhudumiwa. Wamesimama nyuma ya kaunta kubwa ya mbao inayong'aa ambayo inaonekana kama meza ya huduma katika ofisi za umma au benki . Upande wa kulia kuna sehemu iliyotenganishwa na vizuizi vya chuma vinayofanana na magereza.

Mwanaume mweusi aliyevalia shati nyeupe na fulana nyeusi amekaa nyuma ya meza akitumia kompyuta ambayo iko na fomu ndogo ya usajili inayoonekana kwenye skrini. Watu waliopanga foleni wanangoja zamu yao na kuna ambao wanasindikiza wengine.

Umati mkubwa wa mashabiki wa soka ,wengi wao wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya samawati na nyeupe wakishangilia kwa shauku kubwa uwanjani , mikono yao imeinuliwa juu baadhi wakiwa wameshika simu na kupiga picha au video.

Katika eneo lenye shuguli nyingi, watu wa huduma waliovalia sare wameweka meza ndefu na kuwahudumia wananchi, wateja wakiwemo wanawake na wanaume, wanasubiri kwa foleni huku baadhi wakiwa wamevaa barakoa, wakionyesha utiifu wa kanuni za afya.

Watu wamepanga foleni huku wengine wakiketi chini katika ofisi za Huduma za Kenya. Kando tunaona milango iwazi huku juu yake ikionyesha ni sehemu ya kuingilia peke yake. Watu wengine wako kwenye sehemu za kuhudumiwa wakipokea huduma.

Katika chumba cha kungojea kuna watu wameketi kwenye viti wakiwemo wanawake na watoto huku mwanamke mmoja amesimama mbele yao akionyesha uongozi au maelekezo. Baadhi yao wamebeba nyaraka na wanasikiliza kwa makini kuashiria mkutano au ushauri. Kusudi la mkusanyiko huu ni kupata huduma au taarifa na mwanamke huyo anatoa msaada au maelekezo.

Wanasheria wawili tofauti wakiwa wamevalia majoho meusi na wigi nyeupe. Mmoja akishikilia kitabu cha sheria na mwingine akitabasamu mbele ya maikrofoni ingine ukiwa katika kundi kubwa la wanasheria wote wakiwa wamevalia sare zao wakiwa wamesimama kwa utaratibu kwa ajili ya kusherehekea.

Mhudumu ameketi nyuma ya meza ya kisasa ambayo ina kompiuta juu yake. Mbele yake kuna watu wanne ambao walioketi huku wawili wao wakionekana wakinong'onezana naye. Wawili wengine wanaonekana wakingoja huduma au kusikiliza kwa makini.

Watu kadhaa waliovalia suti za kikazi wanatabasamu na kuonekana wenye furaha, mwanamke aliye katikati amevalia gauni nyeusi na miwani ya jua akishikilia faili ya kijani. Mwanaume mwingine anamkabidhi kitabu chenye jadala jeupe na kijani amevalia suti nyeusi, shati nyeupe na tai ya njano, hali hii inaashiria tukio rasmi au la kibiashara au la kiserikali.

Bango linaonyeshwa la huduma mashinani ambapo kuna shughuli nyingi. Wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali. Wafanyikazi wamevaa sare na barakoa wakitoa huduma kwa wateja walioketi mbele ya kompyuta. Bango kubwa la kijani linaonekana wazi, likionyesha kusudi la huduma zinazotolewa.

Mradi mkubwa wa ujenzi unaendelea na tinga tinga imeegeshwa kwenye ardhi inayochimbwa. Udongo umefukuliwa sana ukiacha mashimo makubwa na mitaro. Bomba inaonekana duara ndani ya moja mtaro hiyo. Majengo na miti inaonekana nyuma, ikionyesha shughuli hizi za ujenzi zinafanyika karibu na makazi ya watu.

Kundi la watu ndani ya ofisi ya kisasa yenye madawati yaliyojazwa kompyuta. Afisa mmoja mkuu amevaa suti nyeusi anaonekana akiongea na mwanamke mwingine wakati wengine wanafanya kazi kwenye kompyuta zao. Jengo limeandikwa huduma juu. Lengo la kituo hiki ni kutoa huduma mbalimbali za serikali kwa umma.

Kundi la watu wakiwemo wanaume waliovalia fulana za rangi ya chungwa na wengine wakiwa wamevalia mavazi tofauti wakishuhudia tukio la mchezo au kisiasa kwenye jukwaa la wazi. Baadhi ya watu wamesimama wakishangilia na kuinua mikono yao huku wengine wameketi kwenye viti. Mzee mmoja amevaa kofia nyeupe na suti nyeupe ameketi mbele akionyesha utulivu.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja ndani ya ofisi. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha kompyuta akiangalia skrini huku mwingine akitumia kipanya. Mwanaume ameinama akionekana kumsaidia mwanamke huyo kwa msaada wa kiufundi au maelekezo.

Jengo la rangi ya manjano na mlango mkuu na maandishi juu yake ,kwenye mlango kuna tangazo linaonyesha saa za kazi watu kadhaa wamekusanyika nje ya jengo wakiwemo maafisa wa polisi na raia, lengo la ofisi ni kutoa pasipoti na uhamiaji wa umma.

Umati mkubwa wa watu wakiwemo watoto na vijana wamekusanyika katika eneo wazi. Baadhi ya watu wameshika mabango meupe, kuna watu waliovalia fulana za kuakisi mwangaza zikiashiria kuwa ni waandaji au wafanyikazi . Kusudi la mkusanyiko huu ni kuunga mkono timu yao ya mpira.

Kikapu cha plastiki chenye rangi ya maziwa kilichosokotwa kwa mtindo wa kamba. Kikapu hiki kina mashimo ndogo ndogo yanayoruhusu hewa kupitia na kina vishiko viwili vilivyotengenezwa kwenye shingo yake kwa urahisi wa kubeba. Kimewekwa juu ya sakafu na ukuta wenye rangi ya samawati inaonekana. Kikapu hii hutumika kuhifadhi taka.

Kiongozi wa kisiasa ambaye amevaa shati jeupe, anafanyiwa utambuzi wa alama za vidole. Ameinama kwenye meza iliyojaa vifaa vya kompyuta na anaonekana akiweka kidole chake kwenye kifaa maalum cha scanner . Wanaume wengine waliovaa suti na mavazi rasmi wamesimama karibu naye.

Dawati la huduma kwa wateja lililokuwa na maandishi makubwa yanayoonekana. Dawati hili lina rangi nyeupe na mbao likionyesha muundo wa kisasa. Kwa nyuma kuna kaunta zingine za huduma na madirisha ikionyesha kuwa jengo hili ni la huduma za umma. Eneo hili linatumika kutoa taarifa au msaada kwa wananchi.

Wachezaji wa timu mbili za soka tofauti wanachuana vikali kwa ajili ya mpira wa hewa. Wachezaji watatu wamevaa jezi za rangi ya manjano huku mmoja akiwa amevaa jezi nyekundu na kaptura nyekundu. Mpira wa soka wenye rangi nyeupe na nyekundu unaonekana hewani juu ya vichwa vyao.

Mtaro unaonekana ukiwa umejaa uchafu mwingi ikiwemo chupa za plastiki, mifuko na taka zingine kuonyesha tatizo za usafi wa mazingira. Watu wanatembea kando ya barabara ikiwa wamepiga foleni wakielekea mbele. Kwa umbali gari linaonekana.

Katika uwanja wa soka, wachezaji wa timu wakiwa wamevalia jezi za manjano na nyeusi, wamekumbatiana kwa duara wakionyesha umoja kabla au wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya zambarau katika kundi hilo, anaweza kuwa goli. Kusudi la kukumbatiana huku ni kuongeza morali na kupanga mikakati.

Chumba kikubwa chenye viti vilivyopangwa kwa safu. Kundi la watu wazima wameketi wakisikiliza mwanaume aliyesimama mbele yao akiongea. Baadhi ya waliohudhuria wamevalia skafu nyekundu. Kusudi la mkusanyiko huu inaonekana kuwa ni mkutano wa semina au mafunzo ambapo mzungumzaji anatoa taarifa au elimu kwa hadhira.

Mwanaume mmoja ameketi mezani huku akitumia mkono wa mwanamke aliyevalia kofia nyekundu, kutia saini katika karatasi iliyoko juu ya meza. Nyuma yao kuna ukuta wa kijani kibichi wenye maandishi. Hali hii inaashiria utaratibu rasmi wa kutia saini au hati.

Wanawake wa timu ya michezo wakiwa wamevalia sare za samawati zenye nambari tofauti mgongoni wamekusanyika kwenye mduara. Wengine wameinama kidogo wameonekana wakisikiliza maelekezo au wakijadili mikakati ya michezo.

Kundi la mashabiki wa kandanda wengi wao wakiwa wamevalia mashati ya kijani na meupe wanashangilia uwanjani. Katika umati huo, kuna mwanaume aliyevaa sare ya mlinzi amesimama juu akiwa ameshikilia bango fulani. Mashabiki wengine wameshikilia mabango mengine madogo na kofia.

Umati wa mashabiki wa mchezo wamekusanyika jukwaani wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wengine wanashikilia bendera za Kenya. Mtu mmoja anapiga tarumbeta ya plastiki ya rangi ya kijani kibichi, ili kuongeza kelele na msisimko.

Kundi la maafisa wakuu wakiwa wamesimama mbele ya umati mkubwa wa watu. Mwanaume mrefu aliyevaa suti nyeusi na tai ya njano anasimama kando ya mwanamke aliyevaa joho ndefu la kitaaluma lenye rangi nyekundu na nyeusi. Maafisa wengine waliovalia mavazi rasmi pia wanaonekana wakionyesha tukio muhimu.

Mwanariadha mwanaume akiwa amevalia jezi lenye jina Maina amezama kwenye shimo la mchanga, baada ya kuruka kwa muda mrefu akionyesha tabasamu la kuridhika. Nyuma yake kuna uwanja wenye viti vya rangi nyekundu na kijani na wanariadha wengine wakipasha misuli au kuangalia.

Mwanamke akiwa amevalia joho la hakimu, anatembea sambamba na mwanaume akiyevalia suti ya samawati na tai nyekundu. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu, huku mwanaume akitazama saa mkononi. Lengo la mkutano huu ni kwa ajili ya mashauri rasmi, labda ya sheria au ya serikali.

Katika uwanja wa michezo wa mpira wa kikapu, wachezaji wawili wa kike wote wakiwa wamevalia jezi za samawati na nyeupe, wanashindana vikali kuwania mpira. Mchezaji mmoja anashikilia mpira wa rangi ya chungwa na anajaribu kuupitisha mwenzake akijaribu kumzuia.

Mchezo mkali wa mpira wa kikapu unaendelea uwanjani. Wachezaji wawili wa timu tofauti wanashindana vikali, kuwania mpira huku mmoja akiwa ameshikilia mchezaji mwingine aliyepiga magoti. Wachezaji wengine wanasimama karibu wakifuatilia mchezo kwa makini. Mashabiki wameketi kwenye viti vya jukwaa nyuma yao wakishuhudia mchezo.

Kundi la watu limekufanyika wakisherekea wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya samawati na nyeupe ikiashiria ushirika wa chama cha PNU kama inavyoonekana kwenye keki iliyopambwa. Wanaume kadhaa wameshikilia glasi za mvinyo wakisherekea.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu waliovalia sare za njano na kijani wanasherehekea kwa furaha kubwa uwanjani. Baadhi ya wachezaji wanaruka juu, wakishikana mikono, na kuonyesha tabasamu. Ishara ya ushindi au kufunga bao muhimu. Wengine wanapiga makofi au kuonyesha ishara za furaha. Mandhari inaonyesha uwanja wa mpira wa miguu wenye nyasi safi na jukwaa la watazamaji.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mbele ya bango ya tume ya huduma za mahakama. Amevalia koti ya samawati na shati ya samawati pia na shanga za lulu akitazama mbele kwa makini. Maikrofoni imewekwa mbele yake ikionyesha kuwa anatoa hotuba au anahudhuria mkutano rasmi.

Wahudumu wameketi nyuma ya meza huku wakihudumia watu waliosimama mbele yao. Wote wamevalia barakoa kuashiria kwamba wanatilia maanani sheria za afya. Wengine wamepanga foleni wakingoja kuhudumiwa.

Ofisi ya huduma za umma na imejaa watu wanaohudumia wateja, wanawake wawili, mmoja ameketi huku mwingine amesimama, wako mbele wakiongea na mwanamume, mwenye shati jeupe lililokuwa na nembo ya huduma, nyuma yao kuna wafanyakazi wengine wamekaa, wakifanya kazi, nyuma ya meza, ndefu.

Kundi la watu wengi wanaonekana wakiwa wamevalia majezi mbalimbali ya timu zao. Wengine wanaonekana wakiwa wameketi na wengine wanaonekana wakiwa wanatembea labda baada ya mechi wakielekea makwao.

Mwanamume akiwa amevalia suti ya samawati anazungumza kupitia kwenye maikrofoni akiwa amesimama kwenye jukwaa. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi na mizani ya haki ikionyesha mazingira ya kisheria. Bendera ya Kenya inaonekana pembeni. Kusudi la mtu huyu ni kutoa hotuba au mada.

Kundi la mashabiki wa timu ya Gormahia linaonekana huku wakiwa wameinua timu yao juu kuonyesha kusherehekea ama kushangilia timu yao. Wamevalia mavazi ya kijani kibichi ambayo ni jezi ya timu hiyo yao. Wanaonekana kuwa na ngoma wakipiga kuonyesha kusherehekea.

Watu kadhaa wanashangilia kwa hamasa kwenye kiti cha uwanja. Mmoja wao anatumia bendera ya Kenya kujifunika huku akishikilia kipeo cha rangi ya chungwa. Nguo zao zinaashiria rangi za kitaifa ikionyesha mshikamano. Watazamaji wengine wamekusanyika karibu wakifurahia hafla hiyo.

Pasipoti mpya za Kenya zenye rangi ya samawati zimepangwa vizuri ndani ya sanduku la kadibodi zikiwa tayari kusambazwa. Kila pasipoti ina nembo ya Jamhuri ya Kenya na ina maneno iliyoandikwa kwa dhahabu. Vipande vidogo vya plastiki vimepangwa katikati ya pasipoti hizo labda kwa ulinzi.

Katika chumba cha mahakama kundi la wanasheria na majaji wakiwa wamevalia majoho meusi rasmi wamesimama nyuma ya meza yenye hati na vifaa vya ofisi. Baadhi yao wanatazama hati huku wengine wamesimama kwa heshima. Kusudi la mkusanyiko huu ni kufanya shughuli za kisheria, kusikiliza kesi na kutoa haki.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi, huku wachezaji wa timu mbili tofauti wakiwa na sare za kijani na samawati na nyeupe wakichuana vikali. Mchezaji mmoja wameanguka chini, huku wengine wakikimbia na mpira, wanachuana vikali na nyuma yao mabango yanaonekana na umati mkubwa wa mashabiki.

Katika mkusanyiko mkubwa wa watu, bendera za Kenya zimeinuliwa juu, zikipeperushwa na umati wenye shauku. Watu hao wanashangilia kwa sauti kubwa, huku baadhi wakiwa wameinua mikono yao juu na kushikilia vitu mbalimbali kuashiria msisimko. Kusudi la mkusanyiko huu ni kusherehekea, tukio la kitaifa na kuonyesha umoja na uzalendo wa kuwa wakenya au kushangilia timu zao.

Mtaro mrefu uliojaa maji yenye rangi ya matope umechimbwa kando ya barabara. Udongo uliochimbwa umeekwa kando ya mfereji ukitengeneza kingo za juu. Kwa mbali ya majengo na miti yanaonekana. Hali hii inaashiria mjengo wa muundo mbinu ya mifereji ya maji labda kwa ajili ya kudhibiti mafuriko.

Wahudumu wameketi katika meza ya duara wakingoja kuhudumia wateja. Kando yao kuna viti za wateja kukalia ambazo zinaonekana kuwa hazijatumika. Sehemu hii inaweza kuwa kampuni fulani ambayo inatoa huduma kwa wateja.

Watu watatu wamekusanyika wakiwa na tabasamu pana usoni mwao wote wakionekana kushiriki katika tukio la kijamii au michezo. Mwanaume aliye katikati amepakwa rangi ya bendera ya Kenya usoni akionyesha uzalendo na amevaa fulana nyekundu yenye nembo ya mchezo. Anavaa miwani ya jua na ana kopo la kinywaji mkononi.

Wanawake wawili wa kike wameketi mbele ya kompyuta darasani wakishiriki katika shughui za kujifunza kidijitali. Mwanafunzi mmoja anaonekana akitumia kipanya huku mwingine akimsaidia au kujifunza naye. Darasa lina madawati ya mbao na ubao wa chaki.

Mwanamume anasaini karatasi akiwa ameinama juu ya meza, huku mwanamume mwingine amevalia shati nyeupe na barakoa ya samawati anamuongoza, watu wengi wamesimama nyuma wakishuhudia tukio hilo, kuna simu ya rununu inarecord au kupiga picha mkusanyiko huu unaoonyesha mchakato wa usajili.

Timu ya mpira wa kikapu imeshinda taji na inasherehekea kwa kuinua kombe kubwa la dhahabu juu angani. Wachezaji wamevaa jezi za samawati na nyeupe na wameinua mikono yao juu kwa furaha huku baadhi ya wachezaji wakiwa wamevalia fulana zenye herufi kubwa. Watu wengine pia wamezunguka timu hio wakishuhudia ushindi huo.

Wanaume wawili wa kiafrika mmoja akiwa mbele na mwingine nyuma amevaa shati ya rangi pinki iliyochanganyika na kofia ya mapambo, watazamaji wengi wamejaza viti vya uwanja nyuma wengine wamevalia mavazi yenye rangi tofauti, jina la uwanja linaonekana likiwa Nyayo.